Watu wengi wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye viti vyeupe vya plastiki, wakiendelea kupata elimu ya watu wazima ndani ya chumba maalumu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiangalia kwa makini mashine iliyoko juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa chenye rangi ya samawati.

Watu wengi wanamume na wanawake wakiwa ndani ya darasa huku wakiendelea kupata masomo ya elimu ya watu wazima kutoka kwa mkufunzi mmoja mwanamume aliesimama katikati yao.

Mwalimu mmoja mwanamke wa shule ya msingi, akiendelea na shughuli ya kutoa mafunzo darasani, huku wanafunzi mbalimbali walioketi wakimsikiliza kwa makini.

Wanafunzi wanne wakiwa wanatembea kwenye viwanja vya shule ya msingi, huku magari manne madogo yakiwa yameegeshwa mbele ya eneo hilo la shule.

Viti vingi na meza zilizotuu, vikiwa vimepangiliwa ndani ya darasa, linalotumika kwaajili ta kutoa elimu.

Darasa linalotumika kutoa elimu ya sekondari, likiwa limejaa viti vingi vyenye rangi ya samawati na meza kubwa katikati, huku ubao wenye rangi nyeupe ukiwa mbele ya darasa hilo.

Makoti mengi yenye rangi ya samawati yakiwa yametundikwa kwenye uzio wa Senyenge, ulio zunguka majengo ya shule ya sekondari, yaliyo sanifiwa kwa Matofali ya kuchoma na kuezekwa na bati zenye rangi ya Kijani.

Walimu wa kike na wa kiume wa shule ya sekondari, wakiwa ndani ya darasa la shule hiyo, huku wakiendelea na shughuli za upangaji wa mitihani ndani ya vifungashio vyenye rangi ya kijani.

Kitabu cha elimu ya sekondari cha kemisti, kinacho tumika kwa ajili ya Wanafunzi wa kidato cha tatu, kikiwa kimechorwa picha ya mwalimu alieko ndani ya maabara aliye valia koti lenye rangi nyeupe.

Maabara ya shule ya sekondari, ikiwa imehifadhi makabati mengi meupe yenye masinki ya rangi nyeusi na mabomba madogo yanayotumika kwa ajili ya uchunguzi ndani ya maabara hiyo.

Wanafunzi wengi wa kike na wa kiume wa elimu ya chuo kikuu, wakiwa wametulia na kusikiliza kwa makini ndani ya darasa huku mkufunzi mmoja akiwa mbele yao.

Wanafunzi wakike na wakiume wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wamekaa mbele ya meza ya rangi ya kijani, huku wakiendelea na shughuli za mafunzo kwa kutumia kompyuta za mpakato zilizoko juu ya meza hiyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa kike na wanaume, wakiwa wameketi darasani, huku wakimsikiliza kwa makini mkufunzi mmoja aliyeko mbele yao.

Wanafunzi wengi wakiume na wakike wa elimu ya chuo kikuu, wakiwa wameva barakoa, huku wakimsikiliza kwa makini mkufunzi mmoja aliyeko mbele yao.

Wanafunzi wengi wa kike waliovalia tisheti zenye rangi ya machungwa wakiwa ndani ya dalasa la chumba maalum linalotoa mafunzo ya urembo huku mkufunzi mmoja wa kike akiwa amesimama mbele yao kwa ajili ya kutoa mafunzo.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya darasa maalumu kwenye chuo kinachotoa mafunzo ya ufundi, wakiendelea na shughuli za mafunzo hayo kwa kutumia vifaa vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wanne wakiwa ndani ya chuo maalumu inachotoa mafunzo ya ufundi, wakiendelea na shughuli za mafunzo kwa kutumia vifaa vya kompyuta villivo juu ya meza.

Vijana watatu wakiume, wakiwa ndani ya darasa maalumu kwenye chuo kinachotoa mafunzo ya ufundi, huku wakiendelea na mafunzo hayo kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyoko juu ya meza.

Wanafunzi wa kiume wakiwa ndani ya chumba maalumu kwenye chumba kinachotoa mafunzo ya ufundi, wakiendelea na shughuli za mafunzo kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza.

Kijana mmoja wa kiume akiwa ndani ya chuo kinachotoa mafunzo ya ufundi, akiendelea na shughuli za mafunzo hayo kwa kutumia kifaa kimoja kilichopo juu ya meza.